Huku ni hospitali na tunaona mama ameshikilia mtoto wake na mtoto mwenyewe anapewa chanjo na muuguzi mama halafu wauguzi wengine wako wakiangalia tu.